Hivi ni vifaa vya kufundishia watoto ama ukipenda micheti. Unaweza kuchora kitu kile ambacho unataka kuwaambia hao wanafunzi na kubandika kwenye ukuta kuleta urahisi wa kusoma.

Hawa ni wanariadha ambao wana shida ya macho. Kwa sasa unavyoona, kuna wa kutoka Kenya ambayo amekuwa nambari moja, kumaanisha sisi kama wanakenya tunajifunia sana sehemu za uriadha.

Huyu ni mwana kandanda na tena ni mlemavu. Tunaona ako na ujasiri mwingine na anajaribu kutuonyesha kuwa ulemavu haiwezi kukuzuia kufanya kitu ambacho unakipenda wewe.

Hili ni shule, kile kinachoonyesha kuwa ni shule ni kwamba kuna mchoro wa Noah ambayo alijenga safina na wanyama wakiingia ndani wawili wawili, hii inafunza watoto mambo ya Biblia na hata mambo ya Mungu.

Hawa ni wanariadha, mmoja wao akiwa na shida ya macho mwingine anatumika kama kielezi chake. Anamueleza mahali ambapo anafaa kukanyaga na pia kumwekea ile spidi anayofaa kutumia. Hii inasaidia sana.

Hii ni kabati wanaotumia wanafunzi kwa sababu hapa ni darasani. Wanafunzi wanafaa kuweka vitabu zao sehemu nzuri ambayo vitu haviwezi kuingia na kuyaharibia madaftari yao. hii inasaidia sana watoto kuweza kusoma na kufaulu katika maisha yao.

Huyu ni mwongeleaji ama mpiga mbizi anayewakilisha nchi yetu ya Kenya. Hapa tunaona ako kwenye mashindano ya kupiga mbizi tena anajivania sana hili akuwe mshindi.

Huyu ni mwanariadha kutoka Kenya, anaitwa Wesley Kimeli Sang. Ana umri wa miaka thelathini na moja. Anaonekana kupenda uriadha sana, tena anajivunia sana kuwa mwanariadha.

Mwanariadha kutoka Kenya anayeitwa Asiya Sururu Mohammed alizaliwa mwaka wa Aprili ishirini na tano kenda mia tisini na mbili katika kitongoji cha Mombasa. Hana miguu yote. Hii anajaribu kuambia watu kuwa ulemavu hauwezi zuia mtu kufanya jambo lolote.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili. Ni ya Kiswahili na inasaidia sana watoto au wanafunzi wa gredi ya pili kujua Kiswahili na kuitumia kwa wakati ifaavyo na ipasavyo.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi ambao wanaweza tumia ili kusoma. Tunapata kuona michoro aina mbali mbali ya magari au vitu ambavyo vinaweka kazi viwe rahisi pamoja na kazi zao na vitu vinavyofanya katika hii picha.

Hii ni mchezo wa kandanda ambao tunapata kuona walemavu ndio wale ambao wanaicheza. Wakona furaha tena wanaipenda kitu ambao wanafanya. Hii inajaribu kutuonyesha kuwa ulemavu hauwezi kukuzuia kufanya jambo lolote lile.

Hili ni shule, tunapata kuona madarasa na mazingira pia ni masafi sana. Hii inavutia sana kwa walimu na pia wanafunzi na wazazi wanaokuja kuona watoto wao shuleni muda wowote wanaopenda.

Hii ni sehemu ya watoto ambapo wakiletwa ama wanaeza enda wenyewe ili wacheze waungane na watoto wenzao wajue vitu mbalimbali zinazotokana katika jamii au sehemu mbalimbali za nchi.

Hawa ni wanakadanda wanawakilisha nchi yetu ya Kenya. Tunavyoona ni walemavu pia. Wanajaribu kutuonyesha kuwa ulemavu hauwezi kukuzuia kufanya kile ambacho unachokipenda na roho yako yote.

Hiki ni kituo cha kujaza gesi, unapozihitaji unakuja tu huku na kupata vile unavyoweza kupika chakula chako na watoto wako kila siku unapotoka kwenda kazini.

Hiki ni kifaa cha kufundishia watoto darasani, pia unaeza iita kama chati. Husaidia watoto kusoma na pia kuandika darasani. Hupea mwalimu kazi rahisi watoto wanapojisomea na kujifunza.

Hili ni darasa na tunavyoiona imepangwa vizuri sana na inaonekana wanafunzi ambao wanasoma ndani ni wanafunzi ambao wana mpangilio sawasawa na pia wanafunzi wa jinsi ya kuwa wasafi darasani.

Hili ni bango la kutumia kufundisha wanafunzi darasani. Inasaidia huyo mtoto kujua jinsi ya kuandika vizuri kwa kutumia maandishi maalum ambayo mwalimu anaweza soma kwa urahisi na hata wenzake waweze kupata kusoma.

Hii ni bango ambayo inajaribu kuonyesha wageni jinsi ya kufikia ofisi au jinsi ya kuingia kwenye eneo hii. Inazuia magaidi kuingia na kuharibu vitu katika hii ofisi ama eneo.

Hawa ni wakenya na inaonekana wametoka kuwakilisha nchi yao katika nchi nyingine. Wamefurahia sana, miongoni mwao tunaona kuwa kuna walemavu. Hii inajaribu kuonyesha wanajamii kuwa ulemavu haiwezi kukuzuia kufanya jambo lolote.

Hii ni shindano ya baiskeli. Tunapata kuona watu wawili ambao wanashindana ili kupata zawadi kutoka kwa ushindi wao. Wanajaribu sana kwa matarajio yao. Tunapata kuona ni wakenya wawili ambao wanashindana katika hii mbio.

Hii ni bango ambayo inayoonyesha kuwa maji ni maisha. Kwa ukweli maji ni maisha kwa sababu usipokunywa maji mwilini, unaweza kuwa mgonjwa na kupelekwa hospitali mara moja. Maji pia hutumika kufanya vitu mbalimbali nyumbani na hata pia shambani. Kwa ukweli, maji ni maisha ya binadamu.

Hawa ni walemavu ambao wanapiga vita za ngumi. Tena tunapata wanasimamia nchi yetu ya Kenya ili kutuwakilisha kwenye olimpiki mbalimbali watakao shuhudia ama watakao hudhuria.

Huyu ni mwanariadha kutoka kenya. Amefurahia tena anaonekana mlemavu. Amepata kuteuliwa kushirikiana katika olimpiki mbalimbali ambao watakao wania.

Darasa hili linasaidia wanafunzi kujua kuandika kwa maandishi mazuri yanayopendeza ili wakati wanapopeleka kazi yao ya ziada au wanapoambiwa waandike insha fulani wanaweza andika kwa njia ya ufasaha.

Hili ni kabati la kuwekea vitabu. Kama hapa tunapata kuona ni darasani. Inasaidia watoto kuweka vitu vyao pamoja na vitu za kusomea ili kuepusha kupotea kwao na kutunza viwe visafi.

Hili linaonekana darasa la kufundishwa au kusoma jinsi ya kutumia tarakilishi. Kwa dunia ya sasa, watu hutumia tarakilishi kila sehemu. Unapaswa kufika hapa na kujifunza sana kutumia hii tarakilishi ili usiwachwe nyuma.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Wanaonekana kupenda huu mchezo sana, isitoshe ni walemavu pia. Hii inajaribu kufundisha wanakijiji kwamba ulemavu haiwezi kukuzuia kufanya jambo lile ambayo unaitamani sana kufanya.

Tunapata kuona darasa hapa lenye ina vitu vingi vya kuwesha mwanafunzi awe na ujuo ama fikra mingi juu ya vitu. Kama hapa tunaona miezi ya miaka. Mwanafunzi ataweza kujua miezi vizuri anaposoma hii kila siku.

Huyu ni mwanariadha kutoka Kenya tena ameonekana mtu mlemavu. Anajiwania tena ni mtu mwenye anajivunia anajaribu kutwambia kuwa ulemavu hauzui kitu chochote ama hauwezi kukuzuia kufanya jambo lako unalolipenda.

Hili ni bango ambalo linasaidia au linatumika kufunza watoto kuhusu saa ama kusoma saa. Hili bango linatumika sana sana katika gredi la tatu au la nne ili wanafunzi wapate kujua kutumia saa.

Hiki ni kitabu cha Gredi la saba, ya kuonyesha usomaji wa tarakilishi. Wanafunzi wa sasa hivi wanafunzwa hiki kisomo, kwa sababu dunia saa hizi ni ya kisasa na watu wengi wanatumia tarakilishi kila ambapo wanakitenda.

Hiki ni tarakilishi. Ni chombo ya kutumika ya kisasa. Kwa mfano hutumika shuleni kusoma, hospitalini kuandika majina ya magonjwa na kanisani pia hutumika kuandika majina ya waumini pamoja na sadaka wanazozitoa.

Kwenye hii mlango kuna onyo ambayo inasema hakuna kutoka kwa wanafunzi, kumaanisha hii ni jengo la shule yenye kuna wanafunzi wengi sana na haipaswi mwanafunzi kuzurura nje wakati anapofaa darasani.

Huyu ni mwanaspoti, ambaye anaitwa Hellen Wawira, ni mkenya na tena ni mzaliwa wa tarehe kumi na tano Aprili, miaka kenda mia tisini na mbili, ana uwezo wa kuinua kilo arobaini na moja ya chuma.

Hapa ni maabara ya kibiolojia. Inaonyesha vitu za kusomwa katika shule kwa Chemistry au biolojia na kusaidia wanafunzi katika kupita kwenye hizi somo ambayo wanasoma huku.

Huyu mtu, anaonekana mtu mlemavu na pia anapenda kusoma na iwapo si vitabu vya masomo basi, amebeba Biblia. Anajaribu kuonyesha watu kuwa ulemavu hauwezi kukuzuia kufanya vitu ambavyo unapenda, kama binadamu.

Hili ni uwanja wa uchezaji wa watoto. Huwafanya wapende kuja huku kwa sababu, imetengenezwa na rangi tofauti totauti ya kupendeza macho yao. Pia huweza kuweka akili yao iwe sawa na ya mafanikio mengi.

Haya ni madawati ya wanafunzi. Tunapata kuona yamewekwa katika makundi. Kwa sasa, huwa wanasoma katika vikundi ili kueneza elimu ya kiumilizi na kuwasaidia katika maisha yao yajayo bila tatizo.

Hawa ni walemavu. Tunapata kuona wanacheza mchezo ya kandanda. Hii inajaribu kuonyesha wajamii pamoja na watu wengi kuwa ulemavu hauwezi kukuzuia kufanya kile kitu ambacho unataka kukifanya kwa kukipenda.

Hizi ni shughuli za ujifunzaji ambazo mwalimu anatayarishia wanafunzi ili aweze kujua alipokuwa amefika katika masomo yake na kujua sehemu ambayo anafaa kubadilisha ili kufaulu katika masomo yake.

Hiki ni kituo cha kucheza cha watoto. Haswa huwa zinapatikana katika hoteli ama shuleni. Huwa wanafurahia sana kuchezea vitu kama hivi. Huwapa kufikiria vizuri na pia kueleza vitu ambazo wanapitia.